Wachezaji hawa wa timu mbili wakiwa katika uwanja wanacheza mchezo wa mpira wa miguu. Kando yake kuna mashabiki ambao wamekuja kwa wingi, ili kuwaonyesha upendo na support kwa ile timu.

Wachezaji hawa wakiwa katika uwanja ikiwa ni timu mbili wakiwa wanashindana mchezo wa mpira kando yake pale kuna mashabiki ambao wamekuja ili kuonyesha upendo na sapoti katika hiyo timu ambayo wangetaka kuebuka ushindi.

Raisi kuu wa Kenya kando, katikakti ni jaji mkuu wa Kenya na mwisho ni mkubwa wa nyumba ya kutengeneza sheria, wote wakiwa pale wameshika karatasi zao kama wamepiga picha.

Wanawake hawa ambao wamevaa sare zinazofanana. Mmoja ameketi mwingine ameshika kompyuta na mwingine amekaa pale akiwa anawaangalia alafu hapa kuna maandishi ambayo yameandikwa huduma Kenya.

Chumba huu wa huduma pale kuna mwanamime mmoja amevaa suti lake nyeupe akiwa amesimama mbele ya watu ambao wameketi kama wamevaa suti zao za kazi. Pale tena kuna mwanamke mmoja askari amevaa sare za kazi.

Hapa kuna mwanaume mmoja ambaye ameketi kwenye kiti alafu kando yao ni mwanaume amesimama huenda anapiga kura ama amekuja kutengenezewa kitambulisho hapa. Pale tena kuna maandishi imeandikwa katika ukuta huo.

Hapa ni chumba la huduma. Hapa katika ambazo wafanyikazi wa Huduma wamekaa pale kwa kiti halafu mbele yao kuna viti nyeusi. Hapa ni mahali ambapo mtu yeyote akitaka usaidizi huwa anakuja anakaa pale.

Paipu hiyo ikiwa inabeba maji ikiwa kwa katikati chini yake kuna maji alafu pale kando kuna maua inayovutia ikiwa maji hii inabebwa hadi pale katika ili waweze maua haya wapate maji.

Rais wa jamhuri wa Kenya halafu maji you wa jamhuri ya Kenya wote wakiwa wamesimama kuchukua picha. Kando yake ni watu ama mkutano ambao wamekuja kwa wingi kushuhudia huo mkutano.

Hawa ni mashabiki ambao wamevaa shati linalofanana wakiwa katikati ya barabara wakisherehekea, huenda wameibuka ushindi, pale kuna mwanaume, mwanamke ambaye ameshika pochi lake nyekundu.

Hii ni duka ambayo hasa watu huenda pale wanununua vitu ambazo wanazihitaji. Duka hili limefunguliwa na duka hili huwa kama unataka kutumana pesa zako ama kama unataka kutoa pesa ambayo iko kwa simu unaenda pale kwa hii duka unatoa alafu unasaidiwa.

Hapa ni huduma ambao pale watu wamekaa katika viti wakipanga laini ama awamu wao ufike. Huko ndani kuna wafanyikazi ambao wamevaa sare wakiwa wamesimama alafu hapa mbele kuna mwanaume ameketi.

Hapa ni ofisi ya huduma Kenya ambapo pale kuna watu ambao wametoka wakiwa wanaumme. Halafu tena kuna askari mmoja amesimama mbele yao. Pale tena kuna gari moja imesimamishwa pale.

Chumba hili refu kwa rangi yake nyeupe pale katikati NI wanawake wawili ambao wamevaa sare zinazofanana wakiwa wameketi, kando yake ni viti ambayo akuna watu.

Washabiki hawa wakiwa katika kiwanja, wakiwa wamevaa shati ambayo imeandikwa Kenya, wao wamekuja kwa wingi ili kuonyesha upendo na sapoti katika ile timu ambayo wamependezwa katika uwanja huo.

Wachezaji hawa wa timu moja wakiwa wamevaa sare zinazofanana wakiwa katika uwanja wanasherehekea maanake huenda wameibuka ushindi , wameeka juu zawadi yao kuonyesha ushindi.

Daktari mmoja akiwa amesimama pale, kama ameshika ama kutoa dawa katika chupa kutumia hiyo sindano. Yeye akiwa amevaa koti la hospitali ama ya kazi huku huenda akiwa tayari kuchanja mtu kutumia hiyo dawa.

Wajaji hawa ambao wamevaa sare zinazo fanana wamevaa gown yao nyeusi na tai yao nyeupe. Wote wakiwa wanahudhuria sherehe hio kwa siku ya kupandishwa kwenye cheo ama kwenye ofisi.

Viongozi hawa ambao mmoja akiwa amevaa suti lake akipatiwa kofia ya rangi nyekundu, kando pia kuna maandishi ambayo imeandikwa Kenya African Union.

Mashabiki hawa wakiwa wengi wakikuwa wanaonyesha upendo katika hile timu wao wengi wamevaa shati nyekundu alafu hasa wameshika bendera ya Kenya wabeberushe juu.

Hapa mtoto ameletwa na mamake katika hospitali. Mama ameshika mtoto wake alafu daktari pale akiwa anataka kumpea mtoto chanjo kwa kupitia sindano pale kwa mkongo. Mtoto analia pale akiwa hataki kupewa chanjo.

Hapa kuna viongozi wawili wa jamuhuri ya kenya . Pale kuna kingozi ama raisi wa jamuhuri ya kenya alafu kuna kando yake kuna jaji mkuu wa jamuhuri ya kenya Martha koome . Nyuma yake kuna polisi halafu nyuma yao pia kuna viongozi wakuu wakiwa nyuma wakiwafwata nyuma.

Viongozi hawa wakiwa wamevaa suti alafu wamevaa kofia wakiwa wanaongea, hapa kuna sanduku ambayo imeandikwa huduma, huenda sanduku ambayo imeandikwa ODM hao wanatoa hotuba yao.

Mwanamke huyu mmoja akiwa ameketi mbele ya camera . Yeye akiwa ana ongea katika hipo speaker akiwa ameketi katika kiti yake nyeusi. Pale chini kuna bendera ya Kenya.

Mwanamke mmoja akiwa amekaa pale kama amefunga kichwani lake nywele na kamba, alafu mbele yake kuna mwanamume. Alafu hapa kuna maandishi ama orodha ambayo unafaa kufuatilia kuhusu hiyo jambo.

Hawa ni viongozi wa jamhuri ya Kenya akiongozwa na aliyekuwa rais wa jamhuri ya Kenya, Uhuru Kenyatta. Hapo kando kuna kiongozi wake. Wote wakiondoka kwani wametoka mkutano ama wakiwa wanaenda mahali.

Hawa hawa ni wachezaji wa timu moja wakiwa wameeka bendera yao Kenya. Inaweza kuwa wameebuka ushindi manake wamefurahi. Wote wengine wamebeba maua alafu kuna kiongozi wao wa timu wa mchezo wote wakiwa wanasherehekea ushindi yao.

Hawa ni wachezaji wa timu mbili wakiwa katika kiwanja wakicheza mchezo huo wa mpira. Pale kando kuna mashabiki ambao wamekuja ili kuonyesha sapoti katika ile timu wangetaka kuibuka ushindi.

Hawa ni mashabiki ambao wamekuja kwa wingi ili kuonyesha sapoti ama kuwa kuna mchezo wowote unafanyika pale kiwanja. Ama inaweza kuwa kuna kiongozi pale amekuja. Wamekuja kwa wingi ili kuonyesha upendo ama sapoti kwa ile timu ambayo wangependeza.

Lori hii moja kwa rangi yake nyekundu. Pale mbele imeandikwa maandishi exhauster , alafu kando yake kuna wanaume wawili ambao wamesimama wakizungumziana.

Timu hii ya wanaume ambayo imeandikwa KDF wote wakiwa wamevaa sare zinazofanana wakiwa katika uwanja, huenda wakiwa tayari ama wako sawa kushuhudia ama kucheza katika mchezo huo.

Hapa ni jumba la huduma ambapo pale kuna maandishi imeandikwa KRA service , halafu hapa kwa viti, kwa viti nyeusi. Pale kuna watu wameketi katika viti nyeusi .

Ofisi huu wa huduma hapa mbele kwa kiti ni wafanyikazi ambao wameketi chini alafu mbele yao kompyuta. Pale kando kuna watu ambao wamepanga laini alafu katikati kuna mwanaume mmoja ambaye amevaa suti.

Hawa ni mashabiki ambao wamekuja kwa wingi. Wote wakiwa wameshika bendera ya Kenya. Huenda hawa ni mashabiki wa Kenya wakiwa wamekuja kusapoti timu yao.

Hawa ni wachezaji wa timu mbili wakiwa katika kiwanja wakicheza mchezo huo wa mpira pale kando kuna mashabiki ambao wamekuja ili kuonyesha sapoti katika ile timu ingetaka kuibuka ushindi.

Wafanyikazi hawa ambao wamevaa sare zinazofanana. Wote ikiwa wanawake wawili na wanaume wawili. Wote wakiwa wameketi mbele ya kompyuta yao nyeusi, wakiwa wanaifanya kazi.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa shati lake nyekundu na suruali yake nyeusi akiwa pale katikati anaruka, kando yake kuna wakina mama ambao wameketi katika kiti yao nyeupe.

Hawa ni mashabiki wa Gor Mahia wakiwa katika kiwanja wakihudhuria kuna mwanaume mmoja ambaye amejichora alafu akaandika pale God win Mister Brice wakiwa wamekuja kuonyesha upendo katika timu yao.

Huyu ni Jaji kuu wa Jamhuri ya Kenya anayeitwa Martha Koome. Yeye amesimama pale kama akiwa anaongoza ama anatoa hotuba yake. Yeye ndiye huwa ni mkuu ama ni kiongozi wa kutoa ama kutoa sheria katika nchi.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa suti na ameshika kwa mikono yake spika rangi yake nyeusi akiwa anazugumza. Kando yake kuna maandishi iliyoandikwa katika karatasi nyeupe.

Wachezaji hawa ambao wako katika uwanja wakicheza mchezo wa mpira wa miguu ,wakiwa wamesimama karibu na neti pale bado kuna mashapiki wakiwa wengi.

Hapa raisi wanne William Ruto akiwa pale aki saini. Halafu nyuma yake kuna mwanamke wake, halafu pale tena kuna majaji wa Kenya wakuu. Watu wamekuja kushuhudia ama kuona sherehe, ama inayofanyika. Watu wamekuja kwa wingi ili kuonyesha upendo.

Hapa ni ofisi ya huduma ambapo watu wameketi pale kwa viti wakigoja laini, alafu mbele yao Kuna wenye wameshaitwa ndani na Kuna wafanyakazi wakiwa wameketi pale .

Ofisi hii, ikiwa imeandikwa Huduma Kenya, pale kuna mwanaume mmoja, ambaye ameketi, kama amevaa sare sake sa kazi, alafu kando yake, kuna wanaume watatu, ambao wameketi, huku wakiangalia huyo mkubwa wao.

Hawa ni mashabiki ambao katika uwanja huu ambayo imeandikwa Nyayo Stadium , wamekuja wakiwa wengi, kuna mmoja ambaye amevaa kofia na akaweka bendera ya Kenya.

Hawa ni wachezaji kutoka timu moja, wao wamevaa sare zinazofanana wakionekana wote wanatoka timu moja. Halafu wakiwa katikati uwanjani, wao wamekusanyika katika kundi moja, huenda wanaomba ili wakati wanapo chezaji inaanza wako tayari kuchezea timu yao.

Wafanyikazi huduma ambao wamevaa nguo, wakiwa pale. Aafu kando yao kuna watu ambao wamepanga laini wakikuja ili waweze kusaidiwa. Wamemzunguka hawa wasichana wafanyikazi.

Hapa ni kiwanja ambapo hao wanawake wakiwa wamevaa sare zinazofanana wakishindana wakiwa katikati huu wameketi pale ni mashabiki ambao wamekuja ili kuonyesha support .

Wachezaji hawa wa timu moja wote wamevaa shati la nyeupe ambayo mbele limeandikwa Kenya highways alafu wamevaa suruali yao nyekundu wakiwa wameweka zawadi yao juu huenda wameibuka ushindi.

Hawa ni mashabiki ambao wamekuja katika uwanja wa mchezo wa mpira, wao wakiwa wamevaa sare zinazofanana wanaume watatu, wote wakiwa wamesimama ili kuonyesha sapoti.

Wachezaji hawa wakiwa katika uwanja, wote wakivaa shati tofauti wakiwa wanashindana katika mchezo wao wa mpira. Kando kuna mashambiki ambao wamekuja kuhudhuria hio mchezo ili kuonyesha support kwa ile timu.

Wanaume hawa wawili mmoja akiwa amevalia suti kama ameshika karatasi na kalamu, kando yake ni mtu ambaye amevaa koti lake nyeusi akisimama wakiwa katika jumba la huduma.

Hawa ni wachezaji wa timu moja wote ambao wamevaa sare zinazofanana. walikua wanacheza mchezo wa mpira ya mguu, wameibuka ushindi manake mmoja wao ameshika sadaka ama zawadi na kuekelea juu kuonyesha upendo na kuonyesha kufurahia yao kwa ushindi huo.

Hawa ni watu ama wanasiasa walio timu moja. Wote wamevaa sare zinazofanana. Wamevaa shati nyekundu alafu pale imeandikwa Nairobi governor. Watu wanasiasa wa timu moja.

Hapa ni katikati ya uwanja ya mchezo mmoja hapa kuna mwanaume moja ambaye ameruka akiwa pale uwanja. Kando kuna viongozi ama watu sapoti wamekuja kuona ama kumpa sapoti huyu mwanaume.

Huyu ni jaji mkuu wa Kenya au mkubwa wa sheria anayeitwa Martha Koome akiwa ako mbele ya hii ili kutoa hotuba yake. Yeye amekaa pale katika kutoa hotuba yake.

Hawa ni viongozi au wafanyikazi wawili. Ni msichana na mvulana wote wamekaa kwa viti vyao nyeusi. Wote wakiwa na kompyuta kama wameangalia picha.

Huyu ni mwanamume ambaye ako katikati ya uwanja akiwa akicheza ama alikuwa mchezaji ambaye wa kwanza kucheza na yeye ameweza kuanguka maanake.

Hii ni kava ama hii ni kava ambayo wanafunzi inakuwa wanaitaji, pale kuna mwanafunzi alafu wangine na polisi pale wawili.

Wachezaji wa timu mbili wakiwa katika kiwanja ya mchezo. Wakiwa pale wanashindana katika mchezo wa mpira ya miguu. Kando yao kuna mashabiki ambao wamekuja ili kuonyesha sapoti na wapendo katika hiyo mchezo.

Viongozi hawa ikiongozwa na jaji kuu wa nchi ya Kenya ambaye ni mkubwa wa sheria Martha Koome akiwa pale, amesimama pale huenda anatoa hotuba yake kwa watu wanahabari ama watu wananchi wa Kenya.

Hawa ni shabiki. Kuna mama mmoja ambaye amevaa bendera ya kenya, huenda wamekuja kuonyesha sapoti na upendo katika timu yao ya Kenya. Watu wamekuja wengi kuonyesha upendo.

Wachezaji wa timu moja ambao wamevaa sare moja, huenda wameibuka ushindi katika mchezo ambao ilikuwa pale ikifanyika.

Hawa ni wachezaji wa timu moja, wakiwa katika kiwanja wakicheza mchezo wao wa mpira, hapa mbele yao kuna mashabiki ambao wamekuja ili kuonyesha sapoti

Hapa ni katika ofisi ya huduma, pale mbele ambaye amekaa pale mbel ni kiongozi wao, amevaa shati yake nyeupe. Alafu hapa ni wanaume wanne, wote wameenda pale , huenda wanaenda kuelimishwa na yule kiongozi.

Watu huenda ni wafanyakazi wa judishiali ambao wamevaa sare ama t-shirt zinazofanana. Wengine wamesimama na wengine wamekaa wakipiga picha mbele ya ofisini mwao.